Hiki ni kituo cha umeme chenye vifaa vingi. Wanaume kadhaa wamevaa fulana za kuonekana vizuri na kofia ngumu wakionyesha ishara za usalama. Mmoja anaelekeza mbele labda akitoa maelekezo au akionyesha kitu muhimu kwenye kituo hicho.

Hiki ni kiwanda cha kuzalisha umeme kinachotoa moshi mweupe, kikiwa kimezungukwa na mandhari ya milima na vichaka, huenda eneo la Ol Karia, Naivasha. Jua linazama nyuma ya milima likiangazia anga wa rangi ya machungwa.

Hiki ni kiwanda kikubwa cha kuzalisha umeme kinachotoa moshi kutoka kwenye mitambo yake. Kimezingirwa na mandhari ya asili yenye milima na miti, ikionyesha matumizi ya nishati ya kijiografia na viwanda vingine katika mazingira ya vijijini.

Huu ni mtambo mkubwa wa viwandani wenye mabomba mengi ya chuma yanayopita juu ya miundo ya chuma. Watu kadhaa wamevaa kofia ngumu na fulana za usalama za rangi angavu wakitembea kwenye barabara iliyotengenezwa vizuri. Anga ni buluu na mawingu meupe.

Hizi ni nguzo ndefu za chuma zinazobeba nyaya za umeme. Mwangaza wa jua unashuka na unachomoza ukipa anga rangi ya machungwa na buluu. Chini yake kuna miti na vichaka huku nguzo zikiongezeka hadi umbali.

Hili ni jukwaa kubwa la kuchimba visima labda mafuta au gesi likiwa limewekwa katikati ya eneo wazi. Kreni kubwa zenye rangi ya chungwa zinasaidia jukwaa zikionyesha ujenzi au kazi inayoendelea. Anga linaonekana likiwa na mawingu likionyesha hali ya anga isiyo na jua kali.

Katika mazingira ya jiji kuna nguzo ya umeme ilio na nyaya nyingi zilizofungwa na sanduku jeusi lililowekwa juu yake. Barabara na majengo yanaonekana kwa nyuma na watu wachache wanatembea mbali. Inaonyesha miundombinu ya mawasiliano au umeme katika eneo la mji.

Inaonekana hapa ni bwawa la maji lenye maji ya rangi ya udongo, likiwa na jengo refu la mnara lililojengwa ndani ya maji na kufunganishwa na daraja. Kuna barabara inayopita juu ya bwawa na upande mwingine wa barabara, kuna kituo cha umeme kilicho na miundo mingi ya waya na majengo kadhaa, yaliyozungukwa na ardhi kavu yenye mimea michache.

Zinaonekana nguzo ndefu za chuma za umeme wa juu zikisambaa kwenye mandhari ya kijani kibichi. Kuna nguzo kadhaa zinazoenakana uku mbili zikiwa zimesimama wazi mbele. Anga lina mawingu meupe na buluu ikionyesha hali ya hewa nzuri. Nguzo hizi zinaonyesha miundombinu muhimu ya kusafirisha umeme.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo nyingi za chuma na nyaya za umeme. Bendera mbili zenye nembo ya taa na maneno yanayosemekana vizuri lakini huenda yanahusiana na suala pawa au jua pawa, zimesimama mbele ya kituo hicho. Eneo hilo limezungukwa na ukuta na kuna barabara iliotengenezwa kwa vigae vya rangi ya manjano na nyeusi.

Kuna kituo cha umeme kilicho na miundo mingi ya kuchuma transformar na nyaya za umeme .Baadhi ya wafanyikazi wanaonekana wamevalia mavazi ya kujikinga ikiwemo fulana za njano na machungwa. Eneo hilo linaonekana kuwa na mawe madogo chini na kuna utepe wa onyo ya manjano na machungwa uliyowekwa kuzunguka baadhi ya maeneo kuashiria eneo la hatari au la kazi. Jengo dogo lenye paa la blue linaonekana nyuma.

Kuna mto mdogo au mfereji uliojaa maji machafu yanayopita katikati ya eneo lenye uchafu mwingi. Pande zote za maji zimejaa udongo , mawe na taka. Kwa mbali, kuna magari na majengo kuashiria kuwa hili linaweza kuwa eneo la mjini au kitongoji.

Haya ni makaazi ya watu wengi yaliyojengwa kwa mabati na mbao yakipanda mlima. Nyumba zimebanana sana na paa zake zimetuamia kuashiria kuwa ni eneo la makaazi yasiyo rasmi. Nyuma kuna miti na mimea mingi.

haya ni makaazi yaliyojaa kupita kiasi yenye nyumba nyingi zilizojengwa karibu karibu, mto unapita katikati ya makaazi hayo na kingo zake zinaonekana zimeharibika. Hili ni eneo lenye msongamano mkubwa wa watu.

Haya ni makazi duni, yanaonekana yakiwa yamejengwa kwa mabati na mbao. Mto mchafu unapita katikati ya makazi hayo. Kuna nguo zilizotundikwa nje zikikaushwa. Mazingira yanaonekana kuwa machafu na yasiyo na mpangilio huku nyasi zikiota kando ya mto.

Huu ni mto uliojaa taka na maji chafu huku watu wachache wakijaribu kuusafisha. Majengo yanaonekana kando kando ya mto yakionyesha makazi au biashara karibu na eneo hilo. Eneo hilo linaonekana kutelekezwa kidogo na linahitaji usafishaji mkubwa.

Mwanaume amevaa barakoa na kofia ameshika mche wa mti. Anaonekana amesimama karibu na maji machafu au mto. Nyuma yake kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na nyasi nyingi. Inaonekana ni kama amejitayarisha kupanda mti au ameupanda.

Hii ni sanamu ya hayati mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya imesimama mbele ya jengo la benki kuu ya Kenya. Sanamu hiyo imewekwa juu ya jiwe kubwa na kuna maua na uzio mdogo kuizunguka, watu wanaonekana wakipita karibu.

Ujenzi unaendelea ambapo msingi mkubwa wa jengo unaandaliwa. Kuna chuma cha nondo kimetandazwa chini na pande tayari kwa kumwaga simiti. Wafanyikazi wachache wanaonekana wakisimamamia kazi huku ukuta wa mpaka ukiwa unaonekana nyuma.

Katika mandhari haya pana, kundi la pundamilia linachunga kwa amani kwenye nyasi. Nyuma yao kwa mbali, kuna jiji lenye majengo marefu likionyesha mchanganyiko wa maisha ya porini na maendeleo ya miji. Picha inawakilisha kivutio cha kipekee cha Nairobi.

Hawa ni simba wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Simba dume ana manyoya meusi shingoni huku simba jike akiwa amejipinda karibu naye. Wote wawili wanaonekana wanatazamana ikionyesha ukaribu wao .

Huu ni mtaro mrefu uliokochwa ardhini pengine kwa ajili ya kupitisha mabomba au nyaya. Kuta za mtaro zimeinuliwa pande zote mbili na chini yake kunaonekana bomba likiwa limewekwa huku maji kando kidogo yakionekana.

Hili ni kundi la mbuni wanne wakitembea kwenye nyasi huku jiji lenye majengo marefu likionekana nyuma. Inashiria eneo la wazi labda mbuga ya wanyama ambapo wanyama pori huishi karibu na makaazi ya wanadamu.

Huu ni mfuko mkubwa wa kijani uliojaa taka ukining'inia kwenye mizani tayari kupimwa. Chini na pembeni kuna rundo la takataka zingine zikiashiria eneo la ovyo taka au kituo cha kusindika taka. Hali ya anga inaonekana wazi.

Simba jike anaonekana akitembea kando ya barabara yenye vumbi, huku magari matatu ya utalii yakiwa yamesimama nyuma yake. Magari hayo yanaonekana yamejaa watalii wanaotazama simba, ikionyesha mandhari ya safari ya wanyamapori.

Barabara ndogo ya udongo inapita katikati ya miti mirefu na vichaka. Ikiwa na nyasi kijani kibichi pande zote. Kwa mbali, jengo dogo linaonekana likifichwa kati ya miti. Mazingira yanatulia na yanaonyesha asili nzuri.

Huyu ni simba jike mwenye macho makali likiwa ndani ya uzio wa chuma labda katika hifadhi au bustani ya wanyama. Simba huyo anaonekana akitoa ulimi wake kidogo labda akijitayarisha kulamba kitu au ana kiu, mandhari ya nyuma yanaonyesha ardhi kavu.

Mlinzi anamnywesha ndovu mdogo maziwa kutoka chupa kubwa. Ndovu huyo anaonekana akifurahia huku maji yakimtiririka. Wote wamezingirwa na miti kuonyesha mazingira asilia.

Mandhari haya ni ya eneo chafu lenye taka nyingi zilizotapakaa chini, juu kuna mimea na miti huku majengo yakionekana kwa mbali chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Inaonekana kama sehemu ya makazi ya watu isiyo na usimamizi mzuri wa taka.

Hili ni kundi la ipala ikichungaji kwenye nyasi za kijani kibichi. Nyuma yao kuna mti mmoja mkubwa uliosimama peke yake na anga linaonekana kuwa tulivu. Inaonyesha eneo la wanyama pori labda katika mbuga ya taifa.

Hili ni kundi la watu wanane, wakiwemo wamaasai wenye mavazi na shanga zao za kitamaduni, zenye rangi nyekundu na blue . Baadhi wameshikilia fimbo, pia kuna wageni wachache waliovalia shuka za kitamaduni. Wote wametabasamu na wamejipanga mbele ya vichaka vya kijani.

Huyu ni fisi, fisi mwenye madoa akiwa amesimama kwenye nyasi za kijani kibichi. Ana manyoya ya rangi kahawia machungwa na anaonekana kumtazama anayepiga picha. Mwili wake umelalia upande huku uso wake ukitazama mbele.

Unaonekana mtaro mrefu na mpana uliotengenezwa ardhini ndani yake kukiwa na bomba kubwa la maji au maji taka lililolazwa chini. Pande zote za mtaro zimejaa udongo wenye rangi ya kahawia na chini ya bomba kuna maji kidogo labda kutokana na uvujaji au mvua. Nje ya mtaro kuna vifaa vya ujenzi vinavyoonekana kwa umbali, inaonekana ni mradi kubwa wa ujenzi wa miundo mbinu.

Hili ni eneo la ujensi au uchimbaji. Kuna mashine kubwa ya kuchimbia udongo rangi ya chungwa ambayo ni JCP . Watu watatu wanaonekana karibu na shimo kubwa la udongo. Wawili wakiwa ndani ya shimo wakichimba na mmoja akiwa amesimama pembeni. Kwa nyuma kuna gari dogo la kubebea mizigo la bluu na majengo.

Mtu anaonekana akiendelea na kazi ya kurekebisha au kuunganisha mabomba makubwa ya rangi ya samawati yaliyowekwa ardhini ,mikono yake iliyovalia glavu za kinga inashika vifaa vinavyotumika kukaza au kulegeza ya mabomba hayo ikionyesha mchakato wa ujenzi au matengenezo ya miundo mbinu ya maji.

Huu ni mtazamo wa nje wa uwanja wa ndege unaoonyesha eneo la wazi lenye nguzo nyingi ndefu za bendera, ambazo baadhi zina bendera zinazopepea. Katikati kuna miti ya minazi na bustani yenye mimea ya kijani kibichi. Magari yanaonekana yakitembea barabarani mbele na majengo ya uwanja wa ndege yapo nyuma anga ina mawingu meupe meupe.

Kuna mwanaume ameketi kando ya rundo la madumu mengi ya maji yenye rangi tofauti kama vile manjano, bluu na meupe yaliyofungwa kwenye gari au baiskeli. Madumu hayo yanaonekana kutumika kusafirisha maji. Mwanaume huyo amevaa nguo za kawaida na anaonekana kuchoka ama amechafuka kidogo. Kwa nyuma kuna barabara na miti kuashiria kua yuko safarini au amesimama kando ya barabara.

Huu ni mtoto wa kifaru, mwenye rangi ya kahawia, akiwa amesimama kwenye udongo mwekundu. Mkono wa mtu unaonekana ukimpapasa mgongoni na miguu ya watu kadhaa imepangwa karibu naye, ikionyesha kuwa wako karibu naye. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na mimea kidogo.

Kifaru anaonekana akishuka kutoka kwenye gari la kubebea wanyama akiwa amefungwa kitambaa cha rangi nyingi machoni mwake. Watu waliovalia sare za kijani kibichi na wengine wakiraiaa wanamzunguka na kuonekana wakimsaidia kushuka au kumsidikiza. Hii inaweza kuwa sehemu ya oparesheni ya kuhamisha kifaru.

Hili ni kundi la pundamilia, wengine wakiwa wakubwa na wengine wadogo, wakitembea kwenye njia ya udongo katikati ya nyika. Nyasi kavu na miti michache inaonekana kuzunguka eneo hilo. Kwa mbali, majengo marefu yanaonekana, yakionyesha kua eneo hili linaeza kua karibu na mji au hifadhi za wanyama iliyo karibu na makazi ya watu. Anga linaonekana wazi.

Kuna nyani dume aliyekomaa mwenye manyoya mengi ya rangi ya kahawia kijivu akisimama juu ya nguzo ya mbao iliyofungwa kamba. Nyali huyu anaonekana akiangalia upande wa kushoto. Nyuma yake kuna miti mingi yenye majani ikionyesha mazingira ya msitu au kichaka.

Ndege huyu maridadi amekaa kwenye tawi la mti lenye majani mabichi. Ana manyoya yenye rangi mbalimbali, yakiwemo ya kahawia, njano iliyokolea na machungwa na ana kamba nyeusi shingoni. Mandhari ya nyuma yamefifia na yana rangi ya kijani na njano yakionyesha asili.

Haya ni magari kadhaa ambayo ni ya watalii, mengi yakiwa ni magari ya safari yaliyopanga foleni katika barabara ya vumbi porini. Magari yanaonekana yakiwa na paa zinazoweza kufunguliwa kwa ajili ya kutazama wanyama pori. Mandhari ni kavu na yenye vichaka ikiashiria eneo la mbuga ya wanyama, pengine hapa Kenya. Anga ni safi na buluu.

Hili ni onyesho la kitamaduni ambapo watu wanne wamevalia mavazi ya asili ya rangi ya kahawia wakicheza kwenye jukwaa chini ya hema nyeupe. Wanaonekana wakiwa katika harakati za densi wakiingiliana wao kwa wao. Watazamaji wamekaa mbele ya jukwaa wakifuatilia onyesho hilo. Nyuma ya jukwaa kuna miti na mimea ya kijani kibichi.

Huyu ni duma anaonekana akiwa anatembea kwenye nyasi akionyesha madoa yake meusi yaliyoenea kwenye manyoya yake ya kahawia njano ,nyuma yake kuna shina la mti lililokatwa inaonekana kama duma huyo yuko katika mazingira yake asilimia au kwa hifadhi ya wanyama.

Eneo lilijaa taka na uchafu linaonekana. Likiwa na nguo nyingi chakavu, na plastiki zilizotawanyika. Mbele kuna mtu mmoja, akichakura taka. Na nyuma yake, wanaonekana watu wengine wachache wakitembea, au wakichakura pia. Kwa mbali kuna makazi yanayoashiria kitongoji au cha mabanda au eneo lenye hali dunia ya maisha.

Hili ni kundi kubwa la watu wakishiriki katika shuguli ya kusafisha labda mfereji au eneo lenye maji machafu. Watu wengi wamevaa buti za jano na fulana za usalamana za rangi ya kijano au kijani kuashiria kuwa ni wafanya kazi wa usafia au washiriki wa kampeni ya usafi ,wanaonekana wakiondoa takataka na uchafu kutoka kwenye maji jambo linaloonyesha jitihada za kuboresha mazingira.

Mahali hapa panaonekana kuwa mtaa wa mabanda; kukiwa na nyumba zilizoezekwa kwa mabati na kutengenezwa kwa vifaa visivyo imara. Mbele kuna mkondo wa maji machafu uliopambwa na taka nyingi zilizotupwa ovyo. Mbwa amelala kando ya mkondo huo na mandhari yote inaonyesha hali duni ya mazingira na uchafuzi .

Katika eneo la wazi, mtu anasimama karibu na twiga mkubwa anayeonekana akila au kunyoosha shingo yake karibu na uzio. Mtu huyo amevaa fulana nyepesi na kaptura na ana begi ndogo limening'inia begani. Twiga mwingine anaonekana kwa umbali. Hii inaweza kuwa kituo cha kutunza twiga au bustani ya wanyama.

Hii ni madhari ya asili yenye bwawa dogo ya kahawia likiwa katikati. Mti mmoja mkubwa wenye matawi mengi na majani mabichi umesimama pekeake karibu na ukingo wa bwawa, ukitoa kivuli. Sehemu kubwa ya eneo imefunikwa na nyasi za kijani na za kahawia kuashiria ardhi ya wazi au Savana anga lina mawingu meupe meupe yaliotawanyika.

Mwanaume huyu anaonekana akinywa maji kutoka kwenye mfuko wa plastiki wa uwasi ameshikilia mfuko huo juu akimimina maji kinywani mandhari ya nyuma yana miti yenye majani mabichi yakionyesha kuwa yuko nje.

Hili ni kundi la mbuni tano au sita wakitembea kwenye nyasi ndefu, zinazoonekana kama eneo wazi, au hifadhi ya wanyama. Nyuma yao kuna mandhari ya jiji, lenye majengo marefu, likionyesha tofauti kati ya mazingira ya asili, na maendeleo ya miji. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo, au lina rangi ya kijivu nyeupe.

Hii ni maabara ambapo watafiti wawili mwanamke na mwanaume wakiwa wamevaa makoti meupe wanafanya majaribio mbalimbali ,mezani na kwenye rafu kuna vifaa vingi vya kioo chupa yake kemikali na dhana nyingine za kisayansi zote zikionyesha shughuli za utafiti au elimu.

Huu ni uso wa chui mwenye madoadoa meusi akiwa na macho anayo fungua kidogo na masharubu marefu, anaonekana akikupmzika na kutazama moja kwa moja mbele, kichwani na shingo mwake manyoa yake yame pambwa kwa rangi ya kahawia na dhahabu ,upande wa kushoto juu kuna majani machache ya kijani kibichi yanayo pamba mandhari huku sehemu ingine ya nyuma ikionyesha giza au jiwe.

Hili ni kundi la twiga wengi wanaotembea katika eneo la wazi lenye nyasi za kijani na maua madogo ya njano. Wengine wako mbele wakitembea kando ya njia ya udongo na wengine wako nyuma wakifuata. Anga lina rangi ya buluu iliyo wazi na mawingu machache meupe. Mandhari inaonekana kuwa ya asili labda hifadhi ya wanyama au mbuga.

Hii ni matatu, gari dogo la abiria lililosheheni mizigo juu na abiria wakiingia. Juu ya gari kuna bango na majina ya maeneo kama Nyahururu na Gilgil. Watu wengi wamekusanyika karibu na gari hilo, kuashiria shughuli za usafiri.

Hili ni basi dogo au matatu lililokuwa limeegeshwa barabarani. Juu yake kuna bango kubwa lenye maandishi 2nk sacco nakuru direct na namba mia tano kuashiria ruti na labda nauli. Nyuma kuna majengo ya miji na maduka.

Hii ni foleni kubwa ya magari barabarani, mabasi matatu na magari mengine yamesimama yakisubiri barabara ifunguke huku majengo marefu yakionekana kwa mbali upande wa kulia.

Basi la Citi Hoppa limesimama kwenye kituo cha basi likipakia abiria . Watu mbalimbali wamekusanyika karibu na basi, baadhi wakiingia na wengine wakisubiri. Majengo marefu yanaonekana nyuma, huku mti wa mnazi ukinogesha mandhari.

Mabasi na magari ya abiria yamepanga foleni kando ya barabara yenye majengo ya biashara. Mabango ya stage shuttle yanaashiria vituo vya usafiri kuelekea Nyeri na Nakuru. Watu wanaonekana wakitembea, kuashiria shughuli nyingi za usafiri mijini.

Gari la abiria la kijani linaonekana likiwa katikati ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu kadhaa wanatembea kando ya barabara na baadhi wanasubiri. Majengo marefu yaliyojengwa kwa matofali yanaonekana kushoto na kulia. Kuna magari mengine na pikipiki barabarani.

Hii ni sehemu ya treni nyeupe na michirizi ya rangi nyekundu na njano, ikionekana nyuma ya uzio wa wavu juu yake kuna daraja watembea kwa miguu la buluu likionyesha kituo cha reli eneo lina nyasi kidogo.

Hiki ni kituo cha mabasi au sehemu ya kuegesha magari ya umma, mabasi mengi ya abiria ya aina mbalimbali, yakiwemo matatu zenye rangi angavu yameegeshwa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo na miti ikionyesha mazingira ya jiji au mji.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Inaonekana kuwa jioni au asubuhi. Kuna magari mengi ikiwemo mabasi ya abiria na magari madogo. Pia kuna ishara za barabarani zinazoonyesha umakini. Miti na vichaka vilivyopandwa pembezoni mwa barabara vinaongeza uzuri.

Hii ni usafiri ya umma. Basi la Metro Trans likiwa limesimama barabarani. Mbele yake, mtu anaonekana akitembea akilingojea au akipita karibu nalo. Basi hilo lina rangi za bluu, nyeupe na nyekundu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini, ikiwa na matatu kadhaa na watu wengi wakitebea. Majengo marefu yamezingira barabara huku ishara za barabara zikionekana. Inaonekana ni mchana na hali ya hewa ni mzuri, ikiakisi mazingira ya jiji lenye pilka pilka.

Kuna magari na mabasi mengi barabarani yakiwa yamesimama kwenye makutano, Maafisa wa trafiki wanasimamia mtiririko wa magari, hali inaonekana kuwa na shuguli nyingi ikionyesha msongano wa magari mjini.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi katika mji nchini Kenya. Kuna gari dogo la abiria ambalo linafanana na matatu likiwa limebeba taili juu yake na limezungukwa na watu wanaotembea. Majengo yaliyo pembeni yana maduka na mabango yaliyoandikwa kwa kiswahili majawapo likisoma Kiria-ini Othaya. Mazingira yanaonyesha uhai wa mjini na shughuli za kila siku.

Matatu la kupendeza lililopambwa kwa michoro mingi na maandishi mbalimbali likiwemo Chicago Bulls na The World . Dereva anaonekana ameketi ndani na abiria anaingia au anatoka kwenye basi huku akipeana mkono na mtu anayesimama nje. Kuna watu wengine wamesimama karibu na matatu, wengine wakionekana kusubiri usafiri. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za jiji au mji.

Hii ni barabara kuu labda ikiwa na sehemu mbili au njia za kupanda na kushuka. Magari kadhaa yakiwemo malori na magari madogo yameonekana yakitembea kwenye barabara hiyo. Upande mmoja wa barabara kuna miti mingi ya kijani kibichi na majengo machache. Angaa linaonekana kuwa na mawingu, ikipendekeza hali ya hewa ya baridi au mvua inayopita hivi karibuni kwani kuna sehemu za maji zilizotuama kando barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari na pikipiki zikiendelea na safari zao. Kuna alama za barabarani zinazoonekana wazi zikiwemo bango la kuashiria maelekezo ya Airport Road na Thika Road . Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu na miti huku upande wa kulia kukiwa na maeneo wazi na mabango mengine ya matangazo. Barabara yenyewe ina njia nyingi na inaonekana kuwa na magari yanayoelekea pande tofauti.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi yenye magari ya abiria yanayofanana na matatu na watu wengi wakitembea wakisubiri usafiri. Majengo yaliyo karibu na barabara yana maduka na ishara mbalimbali ikiwemo Nakonns Sacco na Kiria-ini Othaya zikionyesha biashara na huduma za eneo hilo. Inaonekana kama soko au kituo cha mabasi kinacho stawi.

Makutano ya barabara yenye ishara za trafiki na mstari wa kuvukia barabara. Kuna askari wawili wakiwa wamevalia sare za kijani na buluu wamesimama kwenye kinga ya barabara. Taa ya trafiki inaonyesha rangi nyekundu. Upande wa kushoto kuna lori kubwa la kuchanganya saruji na magari mengine. Kwa nyuma, kuna majengo na miti ikionyesha mazingira ya jiji au mji. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Eneo lenye shughuli nyingi linaonekana, labda kituo cha mabasi au barabara kuu, likiwa na mabasi kadhaa ya blue yaliyosimama. Kuna watu wengi wakitembea baadhi wakiwa wamevalia nguo za kawaida na wengine kama vile bodaboda wakiwa wamevalia jaketi za usalama. Pikipiki kadhaa zimeegeshwa karibu na ishara ya matangazo Bank with us , Bank on us inaonekana kwa mbali.

Hili ni matatu la rangi ya kijani kibichi na michoro mingi, likiwa limeegeshwa barabarani. Limepambwa kwa maneno yanayoashiria njia mbalimbali na kauli mbiu. Abiria na watu wengi wamesimama karibu nalo, huku wengine wakionekana kuingia au kutoka. Barabara inaonekana kuwa na pilikapilika za kawaida.

Matatu yenye rangi za kuvutia, huenda ni ya usafiri wa umma yameegeshwa barabarani katika mazingira ya jiji. Abiria na wauzaji wanaonekana wakishughulika karibu na magari hayo, huku moja likiwa na mizigo mingi juu ya paa. Majengo na mabango ya mabiashara yanaonekana kwa nyuma kuashiria shughuli nyingi za kibiashara.

Kuna makutano enye magari mengi, mabasi na pikipiki yakisubiri kwenye taa za trafiki, huku ishara ya taa nyekundu ikionyesha kuwa magari yamesimama. Magari yote yanaonekana kuwa katikati ya jiji au barabara kuu na majengo na miti yanaonekana kwa nyuma kuashiria eneo enye shuguli nyingi za usafiri.

Iko barabara yenye magari yanayokwenda pande zote mbili. Kuna magari mengi barabarani na baadhi ya magari yameegeshwa kando ya barabara upande wa kushoto. Upande wa kulia wa barabara kuna mimea iliyopandwa katikati ya njia. Mbali kidogo kuna daraja la kwenda kwa miguu linavuka barabara na pia kuna mabango ya matangazo na minara ya mawasiliano yanayoonekeana. Bingu inaonekana kuwa na mawingu.

Magari mawili meupe yanaonekana kama matatu, yameegeshwa kando ya barabara yenye majengo na mabango mbalimbali. Gari la mbele lina maandishi Mombasa upande wake, kuna watu wachache wanaonekana karibu na magari yao.

Watu kadhaa wasimama karibu na basi dogo la kijani lililoandikwa Hoppa ambalo linaonekana kuwa matatu. Mtu mmoja ameshika bango kubwa lenye namba arubaini na sita na maandishi mengine akionyesha njia au bei. Mazingira yanaonyesha barabara iliyo na miti na watu wengine kwa mbali, ikionyesha eneo lenye shughuli nyingi mjini.

Hili ni bomba la maji la zamani likitoa maji yanayotiririka kwa nguvu. Ukuta ulio nyuma yake unaonekana kuwa na kutu au ukungu, kuashiria umri na matumizi ya muda mrefu. Inaweza kuwa chanzo cha maji cha jumuia.

Hili ni eneo la ujenzi au uharibifu likitazamwa kutoka juu. Chini kuna udongo au uchafu, huku kukiwa na wafanyikaza wachache wanaofanya kazi. Miundo ya chuma na mbao zilizoharibika zinaonekana, pamoja na kifaa kinachofanana na toroli au trela ndogo. Inaonekana kama shughuli inayoendelea ya ujenzi au kubomoa jengo.

Hii ni mandhari ya eneo la makazi yenye majengo ya gorofa na nyumba za kawaida. Majengo mengi yanajengwa kwa matofali au mawe na baadhi yana paa za vigae vyekundu. Kuna matangi ya maji yaliyowekwa juu ya baadhi ya majengo, ikionyesha utegemezi wa maji ya hifadhi. Mbele kuna ukuta wa matofali unaoashiria ukingo au uzio. Anga ni hafifu ikionyesha huenda ni jioni au hali ya hewa yenye mawingu.

Inaonekana mifumo minne mirefu ya viwanda, mitatu kati yake ikiwa na mistari nyekundu na nyeupe inayotoa moshi mwingi mweupe na kijivu angani. Moshi huu unaonekana kuenea na kufunika sehemu kubwa ya anga ukiashiria uchafuzi wa hewa. Katikati ya mfumo hiyo kuna nguzo ndefu ya umeme inayoonyesha uwepo wa miundo mbinu ya viwanda.

Huu ni mkusanyiko mkubwa wa takataka za rangi mbalimbali zikielea juu ya maji meusi au zikiwa zimetupwa kando ya mkondo wa maji. Takataka hizi zinajumuisha nguo, plastiki na vitu vingine vilivyoekea vikichafua mazingira. Upande wa kulia, kuna mimea mirefu inayoashiria kingo za maji huku takataka zikienea kote eneo hili.

Vifaa hivi vya viwandani zinaonyesha mfumo mkubwa wa mabomba ya chuma yaliyofunikwa na kutu na mijivu yakiwa na valvu nyingi za kudhibiti mtiririko. Mabomba yanaonekana yamezama kiasi kwenye maji meusi yakionyesha mazingira yenye unyevunyevu au yaliyotelekezwa. Ukuta wa nyuma pia umefunikwa na kijani kibichi ikionyesha uwepo kwa koga au mimea.

Kuna viwili cha watu wawili kikiangukia kwenye ukuta wa shimo au mfereji mrefu uliyochibwa. Shimo hilo linakuta za udongo zenye rangi mbali mbali ikiwemo nyekundu, kahawia na kijani kibichi. Kivuli kinaonyesha wazi umbo la watu mmoja akiwa umbo pana zaidi kuliko mwingine.

Pipa mbili kubwa za mabomba meusi yaliyo vingirishwa zimewekwa chini. Kila pipa limefungwa kwa kamba za kijani kibichi ili kuyashikilia. Mabomba haya yanaonekana kuwa yametengenezwa kwa plastiki na yameweza kutumika kwa miradi ya umwagiliaji au usambazaji wa maji. Nyuma kuna miti na miundo mengine isiyo eleweka vizuri.

Hili ni tangi kubwa la maji lenye rangi nyeusi ,likiwa limewekwa juu ya jengo. Tangi hilo lina nebo ya Roto mbele yake. Liko juu ya ukuta ya matofali na saruji na nyuma yake kuna anga yenye mawingu pamoja na miundo mingine na miti kwa mbali. Inaonekana kama tangi la maji la nyumba au jengo fulani.

Hii ni chemi chemi ya maji ambapo maji safi yanatiririka kutoka kwenye bomba la chuma na kuingia kwenye tanki ya mawe iliojaa maji. Tanki hiyo inaonekana kuwa imefunikwa na moss na iko katikati ya eneo lenye nyasi za kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na utulivu ikionyesha nyanjo cha maji.

Inaonekana kuna rundo la mabomba makubwa ya chuma au simenti yaliyo rundikana nje, mabomba haya yanaonekana kuwa yame tumika au yamekaa kwa muda kwani yanadalili za kutu na uchafu. Baadhi ya mabomba yamepangwa kwa uangalifu, huku mengine yakiwa yamelala tu yakionyesha mandalizi ya ujenzi au uhifadhi wa vifaa.

Huu unaonekana kuwa ni mtazamo wa juu wa ziwa dogo lililozungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Upande moja wa ziwa una mpaka wa shamba lililolimwa labda mahindi na njia nyeupe inayopita kando yake. Katikati ya ziwa kuna kisiwa kidogo cha mimea.